Sherehe rasmi inaendelea, mwanaume na mwanamke wamesimama jukwaani. Wote wanatabasamu, huku umati wa watu ukiwa nyuma yao. Maua meupe yamepambwa mbele ya jukwaa, wakionyesha tukio muhimu la sherehe.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia jezi za manjano zenye nembo ya Tusker. Mmoja wao yuko mbele, ameinua mikono yake na kuangalia juu, akionyesha hisia kali. Wengine wamekusanyika nyuma yake. Inaonekana ni mashabiki wa timu ya michezo.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu, uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya bluu, mwingine amevaa jezi nyekundu na nyeusi. Mchezaji wa jezi nyekundu anaonekana akishangilia. Watazamaji wako jukwaani.

Kwenye mahakama waheshimiwa, majaji na wanasheria wamesimama wakiwa wamevalia majoho meusi. Baadhi yao wanatazama chini kwenye nyaraka wakionyesha umakini katika kesi inayoendelea.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji ni imewekwa juu, ya jukua refu, ya chuma. Ngazi ya chuma inaonekana upande. Ikielekea juu ya tangi. Muundo huu unatumika kuhifadhi maji kwa matumizi mbalimbali.

Bango la the judiciary dialogue day nchini Kenya inaonyesha mwanamke akizungumza na mwanaume, akisisitiza ushiriki wa umma. Tarehe ni ijumaa januari ishirini na moja, mwaka wa 2025 kuanzia saa tano asubuhi katika vituo vyote vya mahakama.

Umati wa watu, wamekusanyika uwanjani, wengine wamevaa fulana nyekundu huku mmoja akiwa amevaa kofia nyeusi na fulana ya machungwa, akishangilia kwa mikono juu. Mwingine amekaa amevalia kofia nyeupe na suti nyeupe. Jukwaa la juu linaonekana.

Rais wawili wa kiume wamesimama karibu mmoja akiwa amevalia suti nyeusi na tai ya buluu na mwingine akiwa na vazi rasmi ya mahakama, yenye rangi ya kijani na manjano pamoja na wigi. Wote wawili wanaonekana wakiongea.

Kundi la wanaume wengine wakiwa wamevalia suti. Mwanaume mmoja anaonyesha kidole skrini ya kompyuta iliyo na ikoni . Wengine wanamwangalia kwa makini. Tukio hili linaashiria uzinduzi au maelezo ya mfumo mpya wa kidigitali.

Tukio la kuzimiwa na makabiliano linaendelea ambapo wanaume wawili wanatia saini vitabu, wakisaidiwa na mwanamke na mwanaume. Kila mmoja amevalia mavazi rasmi, ikionyesha umuhimu wa shughuli hiyo.

Kijana mwanamume amesimama nje. Amevaa sweta nyeusi, suruali nyeupe na kofia nyeusi. Ameshikilia kitabu cha buluu mkononi. Magari yameegezwa nyuma yake na miti mikubwa inaonekana kwa mbali. Mazingira yanaonekana kama eneo la maegezo au uwanja.

Mashabiki wa Gor mahia FC wamekusanyika uwanjani. Wakiwa wamwevalia jezi za kijani na nyeupe . Baadhi ya wanashangilia kwa nguvu. Huku mmoja akishikilia bendera ya mitina la klabu kuonyesha msisimko wa mechi.

Makundi ya pasipoti mpya yanawekwa kwenye masanduku na kupangwa mezani. Zinaonekana zikiwa tayari kwa usambazaji au matumizi. Chupa ya sanitizer pia ipo, ikionyesha umuhimu wa usafi.

Wanawake watatu wamesimama ndani ya jengo, wa kwanza ana fulana nyeupe na kitambaa cha shingoni chekundu. Wa pili amevaa shati la miraba na barakoa huku na watatu akiwa amevaa fulana ya kijani kibichi na barakoa akimkabidhi kitu kidogo cha utambulisho.

Wanariadha watatu wa kenya wanatabasamu na kushangilia uwanjani baada ya shindano wakiwa wamevalia sare zenye bendera ya kenya. Mmoja ameinua mikono juu kwa furaha akishikilia viatu huku umati na mashabiki ukionekana nyuma.

Mwanamke akizungumza kwenye jukwaa amevaa joho jekundu na kola nyeupe, ana nywele fupi zilizofungwa pamoja nyuma zikiwa na pini nyeusi. Anasikika akicheka na anatabasamu amejaa furaha. Mbele yake kuna kinara cha mbao chenye nembo ya jaji mkuu wa Kenya.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia suti. Mbele kuna mwanaume aliyevaa shati jeupe na tai lenye milia, tabasamu karibu na Uhuru Kenyatta aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Nyuma yao kuna majengo ya serikali, inaonekana kama tukio rasmi.

Bibi moja aliyevaa shati la Kenya Airways na miwani ya jua amesimama mbele ya umati wa watu walioketi, anaonekana akiongea huku akiwa ameshika kitu mkononi. Watu wengine wamevalia mavazi yanayoashiria utaifa au kuunga mkono timu.

Mashabiki wa mpira wamejaa uwanjani. Wengi wamevalia jezi za timu baadhi zikiwa na za njano na nyingine kijani. Wanaonekana wakishangilia na kufurahia mchezo. Mmoja anashikilia kilemba cha kijani na njano. Umati wa watu umejaza viti vya buluu nyuma yao. Wote wana furaha tele.

Watu wamesimama kwenye foleni ndefu wakisubiri kuhudumiwa labda kwenye benki au ofisi ya umma. Eneo la mbele lina kizoezi cha mbao na baadhi ya watu wanakishikilia.

Katika kituo cha hudumu Kenya, ofisa anahudumia mwanamke aliyevaa kofia nyeusi, na nguo za kijeshi. HOfisa huyo anatabasamu na watu wawili kwa kukwenye counter ya udumu.

Burudani ya mchezo wa soka. Wachezaji wakiwa uwanjani wakisherehekea. Wapo mashabiki wakiwapa hongera uani. Wengi wao wamevaa jezi za manjano kuashiria timu yao.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea. Wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira. Mmoja amedondoka, wengine wamesimama jirani. Mashabiki wako mkoani, wachezaji wamevalia jezi.

Mwanaume amevaa suti akibadilishana mikono na mchezaji wa mpira wa miguu aliyevaa jezi nyekundu yenye jina Al sliveny na namba ishirini. Wamesimama mbele ya bango la Ulinzi stars FC. Inaashiria kusaini mkataba au makubaliano.

Watu wengi wamekusanyika karibu meza ndefu, wakiwa wamejipanga foleni au wakishiriki katika shughuli fulani ya usajili. Wanawake wawili wamevalia fulana za kijani, wakisaidia watu kwa kutumia kompyuta ndogo.

Mwanariadha wa kuruka mbali, anatua kwenye mchanga, huku mchanga ukitawanyika hewani. Amevaa fulana nyeupe, na kuna viti vya rangi nyekundu, kijani kibichi, na nyeusi, nyuma yake uwanjani.

Burudani kubwa ya mpira wa miguu inayoendelea, wachezaji wapo uwanjani huku mpira ukiwa angani. Umati mkubwa wa mashabiki umejaza jukwaa la kutazamia, wakishuhudia mechi hiyo. Majengo yanayoendelea kujengwa yanaonekana nyuma.

Mashabiki wenye shauku kubwa wamesimama kwenye uwanja wa mchezo, wakishangilia kwa mikono juu. Baadhi yao wamevaa jezi ya bluu na nyeupe huku wengine wakishika vinama kelele furaha na msisimko vinatanda.

Kubwa lenye rangi ya njano na nyusi nyeusi. Wanaume kadhaa wamesimama nje ya ofisi, mmoja amevalia sare ya kijeshi na barakoa. Wanaume wengine wamevalia suti, mmoja amevaa koti la bluu na mwingine amevalia koti jeusi.

Kituo cha Huduma Centre, watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakiwa wanasubiria kuhudumiwa. Baadhi ya watu wapo kwenye viti vinayofanana na viti vya kupumzikia, wengine wamesimama. Kila mhudumu ana kompyuta yake. Kaunta zimetenganishwa na migawanyiko vya bluu.

Watu wanashangilia wengine wakiwa wamevalia bendera za Kenya. Mwanamke mwenye nywele zenye mawimbi anashikilia feni na amefunikwa na bendera akionyesha furaha na uzalendo. Inaonekana kuna tukio la sherehe au michezo.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu, wanashangilia uwanjani. Baadhi yao wanapunga bendera ya Kenya, huku wengine wakinawa mikono na kupiga makofi. Watu wamefurahi sana.

Kikapu cha plastiki cheupe chenye matonda kimesimama sakafuni. Kikapu kina muundo wa kuvutia. Ukuta wa rangi ya waridi na mlango wa buluu unaonekana nyuma yake. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu.

Mwanamke anaonekana akizungumza kwenye mkutano. Amevalia miwani na nguo ya buluu yenye michoro, anapete na saa mkononi na mbele yake kuna kipaza sauti na chupa za maji.

Afisa wa huduma za uhamiaji anazungumza na kundi la wanaume walioketi nje ya ofisi wote wakiwa wamevalia barakoa. Bango kubwa lenye maneno Immigration Services Control Office inaonekana nyuma inaonekana ni mkutano au ushauri.

Kundi la watu wakitabasamu. Wengi wao wamevaa nguo tofauti. Bendera ya Kenya inaonekana wazi. Wengine wametazama moja kwa moja kamera, wakionyesha ishara za vidole. Inaonekana tukio la sherehe.

Wanawake kadhaa, wakiwa wamevalia barakoa, wamekaa chini ya hema wakisubiri kuhudumiwa. Wafanyikazi wawili wanawaandikisha, huku chupa za maji na karatasi zikiwa mezani, inaonekana ni tukio la kijamii au huduma la umma.

Mchezaji wa mpira wa kikapu wa Kenya amevaa jezi nyeusi, namba kumi na nne neno Kenya. Anashikilia mpira huku akitasamana na mpinzani wake aliyevaa jezi ya kijani. Uwanjani kuna viti vya watazamaji vyenye rangi za manjano na nyeusi.

Ukurasa wa ombi jipya la huduma ya MIWASCO, inaonekana kwenye skrini ya komyuta ya hp. Fomu ina sehemu za kuijaza tayari kama jina ya muombaji , nambari ya kitambulisho, anwani, nambari ya simu ikionyesha huduma za mtandaoni.

Watu kadhaa wamesimama nje ya njengo wengine wakiwa wamevalia suti. Mwanamke mmoja katikakati anaongea mbele ya kipazasauti na wamesimama karibu na jengo la ofisi ya chief justice judiciary .Watu wengine wanaskiliza kwa makini.

Kundi kubwa ya watu wakiwemo majaji wawili, wakiwa wamevalia majoho mekundu na wigi nyeupe. Mtu mmoja anafanana na rais wa zamani Uhuru Kenyatta anazungumza nao. Nyuma nao jengo kubwa jeupe, linaashiria tukio rasmi labda sherehe ya kisheria.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia suti. Mwanaume mmoja mwenye ndevu na tai nyekundu anashikilia kitabu cha rangi ya blue na mwanamke aliyesimama kando yake. Wote wanaonekana kutabasamu na kushirikiana. Nyuma yao kuna watu wengi kadhaa wakiangalia.

Huduma Center, Kisii, inavyoonekana, una dawati la habari ambapo maafisa wawili wamekaa. Eneo hilo lina viti vingi vya kusubiria na meza tupu. Sehemu hiyo ni kubwa, safi na inaonekana kuwa na utaratibu.

Mwanariadha Kipchirchir akiruka mbali mrefu uwanjani. Amevalia jezi nyekundu. Viwanja vya kuketi vya watazamaji vimejaa. Watu wengine wametazama pembeni. Ni tukio la riadha.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi ndefu na pete masikioni anaongea kwa hisia akionyesha kidole kimoja juu amevaa suti jekundu lenye madoa meusi na bangili za rangi ya Kenya. Nyuma yake kuna watu wengine baadhi wakiwa wamevaa kofia nyekundu zilizoandikwa tuko pamoja.

Ofisi ya huduma kenya ambapo mwanaume mmoja amekaa mbele ya kaunta. Kuna afisa wa huduma kenya mwanamke akimhudumia kwenye kompyuta. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine labda mfanyakazi mwenzake. Juu ya kaunta kuna skrini ya kompyuta iliyoandikwa "judiciary services".

Huduma Centre inafanya kazi ikionyesha mhudumu anayetumia komputa kutoa huduma. Watu watatu wamesimama karibu wakionekana kufurahia mazingira ya huduma kwa umma. Huku mabango ya Transforming Public Service Delivery yakionekana nyuma.

Mwanaume amevaa suti ya bulu na tie akiongea na watu wengine waliokaa kuna mabango mawili moja ikiwa na mandishi birth and death certificate na jingine transforming public services delivery mazingira inaonekana kama afisi.

Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakizungumza na mwanamume mzee. Wanawake na watoto wanaonekana mbele, wako ndani ya jengo karibu na dirisha, wote wamevalia nguo tofauti. Mazungumzo yanaendelea.

Mwanamke mwenye rasta ameketi kwenye kiti chekundu, akiongea na mhudumu aliyeko nyuma ya kaunta. Wanaangaliana na kuonekana kushiriakana kwenye jambo fulani, labda huduma au ushauri. Kuna kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki mezani.

Meza kadhaa zimewekwa kwa ajili ya huduma ya umma zikiwemo cheti cha tabia njema na NTSA. Maafisa wamevalia barokoa wakiwahudumia wananchi wengi wao wakiwa wamevalia barakoa kuonyesha shughuli za serikali.

Jaji mkuu Martha Koome ameongoza hafla muhimu labda kiapo cha utumishi. Akisimama mbele ya nembo ya serikali ya Kenya. Watu wawili wamesimama kando yake. Mmoja wao amevaa barakoa. Bendera za Kenya zinaonekana nyuma.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi za manjano zenye michoro, wako uwanjani wengine wakikimbia kuelekea mbele. Nyuma yao kuna jukwaa kubwa lenye mashabiki wengi. Bendera ndogo ya kijani inaonekana upande wa kushoto. Inaonekana hii ni mechi ya mpira wa miguu.

Watu watatu wenye nyuso zilizopakwa rangi za bendera za Kenya wanapiga picha za selfie . Wote wametabsamu kwa furaha na kutoa sauti kubwa wakionekana kushangilia. Mmoja ana kofia na miwani ya jua. Inaashiria sherehe au tukio la michezo.

Shughuli za usajili zinaendelea huku, Raila Odinga akiwa ameketi tayari kuchukuliwa picha. Watu kadhaa wamesimama nyuma yake wakifuatilia na kuna vifaa vya kompyuta, vya kamera mezani.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe huku mwengine akivalia jezi ya kijani. Mpira uko karibu na mchezaji aliyevaa kijani. Watazamaji wengi wanaonekana nyuma.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu, mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine nyekundu, wanachuana vikali kuwania mpira uwanjani. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma, uwanja una nyasi kijani kibichi na bango la police stadium inaonekana mbali.

Mwanaume amevaa suti ya buluu, tai ya njano na miwani mieusi. Anasimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye nembo ya republic of Kenya . Ameshika kitabu cheusi mkononi. Bendera mbili za Kenya zinasimama pande zote mbili za kinara hicho.

Mashabiki wa Kenya wamekusanyika uwanjani wakishangilia wakiwa wamebeba au wamevalia bendera za Kenya wanaonyesha furaha na msisimko mkubwa wakipunga mikono na bendera. Inaashiria tukio la michezo au sherehe muhimu.

Katika banda wanaume watatu waliovalia barakoa na fulana za manjano wanahudumia mwanaume aliyevaa shati jekundu. Mmoja anaandika mwingine anaskiliza na wa tatu anasimama karibu. Huenda wanatoa huduma za kijamii au ushauri.

Ukurasa huu wa wasilisho una kichwa State of the Judiciary and administration of Justice . Juu kulia kuna nembo ya serikali ya Kenya, na maneno Republic of Kenya the judiciary . Mandhari nyuma yana rangi ya dhahabu na nyeupe.

Mwanaume anaapishwa akiweka mkono wake kwenye kitabu takatifu. Karibu naye yuko jaji mkuu na viongozi wengine wa serikali. Sherehe hio inafanyika mbele ya umati wa watu wakishuhudia tukio hilo muhimu la kitaifa.

Watu kadhaa wamekaa wakihudumiwa katika kaunta ndefu na viti. Kila eneo la huduma lina nambari ya jina kama NSSF, SHA services na kadhalika. Wateja wamekaa mbele ya maafisa wanaotumia kompyuta. Maafisa wote wamevalia mashati meupe.

Watu wamevaa rangi nyeupe na nyeusi ya nguo wamejipanga kwenye kaunta. Baadhi yao wanaonekana wakijaza fomu. Kuna ishara mbili ziliizosomwa pasipoti collection . Afisa mmoja anaonekana akiwahudumia raia.

Mwanamke aliyevaa joho jeusi la kijaji anakabidhi hati nyekundu kwa mwanume aliyevaa suti ya kijivu na tai ya manjano. Wote wanatabasamu wakati wa sherehe rasmi. Mazingira yanaonyesha uwanja wa umma wenye viti na picha za bendera nyuma yao. Ni sherehe ya kitaifa au ya kiheshima.

Wanawake wanne wamevaa jezi ya klabu ya Gor Mahia. Wote wanaonekana wakiongea. Mwanaume anaonekana kwa mbali nyuma yao.

Umati wa watu wenye shauku wakishangilia, baadhi wakiwa wameshika bendera za Kenya na mabango. Mikono yao imeinuliwa juu na sura zao zinaoyesha furaha na msisimuko. Inaonekana kama tukio la umma au mkutano.

Wafanyakazi kadhaa wa huduma Kenya wakiwa ofisini. Wamekaa kwenye madawati wakivaa barakoa na wanaonekana kuhudumia wateja. Kompyuta na printers zimeonekana mezani.

Timu ya mpira wa miguu, wachezaji wote wakiwa wamevalia jezi za buluu na nyeupe. Wamesimama kwa pamoja uwanjani wakiwa wamekumbatiana. Wanaonekana wakishauriana na kusherehekea. Mashabiki wengi wanaonekana nyuma yao.

Umati wa watu wamevaa tishirts za bluu wameinua mikono yao juu kwa furaha, wengi wamevaa kofia za bluu pia, kuna mchanganyiko wa wanaume na wanawake wote wakionyesha hali ya shangwe, mazingira yanaonyesha mkutano wa kisiasa au sherehe za chama cha siasa chenye rangi ya bluu.

Ndani ya Huduma Centre nchini Kenya ambapo watu wamepata huduma za serikali. Kuna wafanyakazi wengi wakiwa kwenye kompyuta na wateja wakisubiri au wakisaidiwa. Bango linaloonyesha Huduma Centre is a one-stop shop for government public services .

Shughuli katika kituo cha huduma chenye bango lisemalo Huduma Centre na one stop shop that allows you to account public service geo . Watu kadhaa wapo wawili wakiwa wameketi mbele ya kaunta.

Sherehe rasmi ya kuapisha ambapo mwanamke mwenye joho njeusi na ukanda wa rangi mbalimbali anaonekana anaongea kwenye kipaza sauti. Mwanaume mwenye suti nyeusi na tai nyekundu anasimama pembeni akishika kitabu cha kijani. Mwanamke mwingine amevaa gauni yenye michoro nyeupe na nyeusi. Umati wa watu wamevaa suti wanasimama nyuma na bendera mbalimbali zinaonekana mazingirani.

Kundi la watu wakishangilia kwa mkono iliyoinuliwa, wakiwa na bendera ya Kenya na mabango. Wengi wao wanaonekana wametabasamu na wenye furaha. Inaonekana kama sherehe au mkutano wa uma, labda tukio la kisiasa au la michezo.

Kituo cha Huduma Center chenye nafasi wazi na kaunta mbalimbali za huduma. Watu wanapokea huduma na wengine wanasubiri. Bendera za Kenya na bango ya kueleza huduma bora yanaonekana ikionyesha lengo la kituo.

Wachezaji wa soka wakiwania mpira hewani. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu number 16 anaonekana akiruka juu kuelekea mpira mwekundu na mweupe. Wachezaji wengine wanne waliovalia jezi za manjano.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, anaonekana akitumia kifaa cha kielektroniki, labda kwa usajili au utambulizo wa alama za vidole. Watu wengine kadhaa wamekusanyika karibu naye, wakifuatilia kwa makini anachokifanya.

Kundi la maafisa wa serikali na wanabiashara, katikati rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, anakabana mkono na mwanamume aliyevaa suti. Maafisa wengine wakiwemo wanajeshi wamesimama karibu. Inaonekana kama tukio rasmi.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka. Amevaa jezi zenye namba Maina. Nyuma yake kuna uwanja wenye viti za watazamaji, watu wengine wanaonekana kwa mbali.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja katika ofisi. Mwanamume mmoja amejiegemeza kwenye kameza iliyowekwa kwenye tripoti akionekana kuchukua picha au kurekodi. Kompyuta na nyaya zake zimeonekana mezani.

Pasipoti ya Kenya iliyofunguliwa, ina picha la mwanaume anayeitwa Joshua na habari zake za kibanafsi kama vile uraia na tarehe ya kuzaliwa. Pia inaonyesha lugha tatu Kingereza, Kiswahili na Kifaransa.

Kundi la watu wa kiume baadhi waliovaa kofia nyekundu za chama cha KANU. Mwanaume mmoja amevaa suti na kofia nyekundu akishika cheti. Na mwingine anamuonyesha kofia huku wote wakiwa na furaha. Wengi wao wamevalia barakoa.

Mazingira ni ya uwanjani kwenye michezo ya mipira wa miguu. Huku kuna timu iliyovalia jezi ya kijani na nyingine la buluu na nyeupe. Wanaonekana waking'ang'ania mpira kisha kuna umati wa watu nyuma yao ulio wengi waliokuja ku. Wengine wamevalia jezi ambazo zinazofanana hao wachezaji wa mpira.

Jaji mkuu Martha Koome akihutubia akiwa amesimama kwenye mibali . Amevalia joho jekundu na kola nyeupe. Nembo ya Judiciary Republic of Kenya inaonekana mbele ya mibali .

Kiambaza cha kuvunja barabara cha rangi ya manjano kikiwa na nembo ya Hyundai kikiendesha kazi ya uchimbaji ardhi. Mapambo makubwa ya saruji yamepangwa karibu na eneo la ujenzi. Nyuma kuna majengo mengine na miti inaonekana kama mradi wa ujenzi wa miundo mbinu.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema wakionekana kusubiri huduma. Baadhi wameketi kwenye meza wakijaza fomu au wakishughulikiwa na maafisa. Maafisa hawa wamevaa fulana zenye nembo ya Huduma Namba kuashiria huduma za serikali.

Majaji watatu, wawili wanaume na mwanamke mmoja, wameketi kwenye meza ndefu wakiwa wamevalia majoho mekundu na meupe. Nyuma yao kuna bendera mbili, moja ya Kenya na nyingine yenye nembo ya republic of Kenya .Wanaonekana.